Majaji wameketi kwenye meza, kuna maji ,vitabu pamoja na mikrofoni .Wanaangaliana na kuna bendera ya Kenya iliyo na rangi nyeusi nyeupe, nyekundu ,kijani.

Mtu aliyevalia suti nyeusi na kofia iliyo nyeusi anawasili katika ofisi ya ugenini, anapata kulakiwa na mtu aliyevaa shati nyeupe na tai, na jumba hilo ni la rangi ya hudhurungi.